Kijana huyu, mvulana, anasoma kupitia tarakilishi. Ni jioni, usiku, Kwa hivyo taa imeakishwa na ameketi akishikilia kalamu na anamsikiza mwalimu wake.

Mwanafunzi huyu mwenye nywele kubwa na amevaa miwani anatumia tarakilishi ya mkono ili aweze kusoma na kujielimisha. Amebeba mkoba mgongoni pia.

Mwanaume huyu aliyevaa suti, tai na shati anaangalia tarakilishi ili kuweza kupata masomo na maarifa. Ameshikilia kalamu, ana kitabu mbele yake na anaangalia kwa makini.

Mchoro waonyesha msichana wa kike aliyefaulu na kushinda katika masomo ya mtandao akitumia tarakilishi kujifunza na kupata maarifa kufika hata chuo kikuu.

Mtoto huyu amevaa sweta ya kijani na anasoma kupitishia tarakilishi ndogo. Ako na kitabu mbele yake na inaonekana anamsalimia mwalimu yake anayemzungumzia kwa mtandao.

Walimu siku hizi wamepata usaidizi kupitia masomo ya mtandaoni kwani si lazima sasa wasimame mbele ya darasa kupea maarifa. Wanaweza kutumia tarakilishi pia kuwasomesha watoto.

Mwanamke ameketi chini, anatumia tarakilishi. Kwa dawati, meza na kiti. Kuna dunia pale inayoonyesha mtu anaweza kutumia na kusoma kutoka kokote, na anaweza kutumia teknologia.

Siku hizi unaweza kusoma, si kwa darasa peke yake, lakini kwa kupitia tarakilishi na mtandao, ili uweze kupata maarifa yale yale, ambayo ungepata ukienda kumtafuta mwalimu skuli .

Mwanafunzi huyu ameketi na kalamu, kitabu na tarakilishi pale ambapo kuna mwalimu anayemfunza na kumpitishia maarifa. Anaangalia na kusoma bila hoja lolote.

Kilapo unafanya kazi kwa tarakilishi kama vile masomo, unaweza kujifunza mengi na hata si pale shule tu, hata kutumia kompyuta ile ni masomo.

Teknolojia imeendelea sana na siku hizi waweza kusoma kupitia kompyuta na tarakilishi na pia kupata maarifa na walimu kukufikishia masomo kutumia teknolojia hii.

Wasichana hao wanasoma kupitia tarakilishi ,mmoja wao akiwa anaangalia kamera akitabasamu mwingine rafiki au dada yake anasoma mwenyewe.

Mwanafunzi huyu ambaye amevaa sweta, na kujifunika kichwa. Anasoma kupitia tarakilishi ndogo iliyo mbele yake. Kuna kubwa hapo nyuma yake, lakini anatumia hii ndogo, na anaangalia na kusoma na mwalimu.

Teknolojia, tarakilishi na mtandao umekuja na ukabadilisha vile ambavyo masomo na maarifa unapewa, kwani walimu sasa wanaweza kujifunza kupitia kompyuta.

Mwanafunzi huyu ambaye ametengeneza nywele na kuvaa sweater ya nyekundu, anasoma kupitia mtandao, ameshikilia kalamu, penseli, na kitabu, anaandikia.

Kusoma kwa njia ya mtandao ni uamuzi mzuri na kompyuta hii ni rangi ya manjano na kikombe iliyo karibu nayo ya kahawa ni ya machungwa na pia pale ambapo ile meza ni rangi inayounganisha manjano na machungwa.

Mwanafunzi anasoma kupitia simu yake, kitabu cha maandishi, mengine ya maandiko, ako na kalamu na pia ako na tarakilishi pale ambapo anasoma kupitia mtandao.

Unaweza kujifunza kusoma na hata kupata degree ,kwa kutumia mtandao na vile ambavyo shule sasa wamehamisha masomo, kutoka pale darasani la moja kwa moja mpaka kwa kompyuta.

Inafurahisha kuona watoto wakisoma siku hizi bila kwenda kwenye shule ama kuingia kwa darasa. Kwa kupitia mtandao tu anaweza kuinua mkono mwalimu kumuona na kumchagua ajibu swali.

Madaktari hufanya kazi kwa bidii sana wakiwa wanafunzi na hata wanapokuwa hospitalini wakiwaona wagonjwa. Masaa yao huwa yanatumika kusaidia watu.

Masomo siku hizi yana uwezo wa kufanywa kupitia mtandao na kompyuta. Vitabu zimewekezwa pale na hata walimu wanapatikana pale pia. Tunashukuru kwa teknolojia.

Wanafunzi hawa watatu katika shule huku Afrika wanatumia kompyuta ndogo ya Samsung kusoma pia wako na vitabu na kalamu lakini hii kompyuta inawasaidia pia kusoma zaidi.

Wanafunzi sana sana waliingia kuanza kujifunza kupitia mtandao vile ambavyo korona ilikuja na ikangamiza dunia yote. Walikuwa wanavaa barakoa na walimu walikuwa katika kompyuta.

Siku hizi si lazima uende katika darasa ama chuo kikuu , pale ambapo unaishi. Waweza kusoma kupitia mtandao kwa vyuo mbali mbali dunia kote .Maisha kweli yameendelea kiteknologia

Imebidi walimu wa vyuo vikuu na hata walimu wa sekondari, junior sekondari na msingi wajifunze kutumia bidhaa na mitandao ili waweze kupitisha elimu kwa wanafunzi wao.

Hawa wanaume wawili, mmoja Mzungu mwingine Mwafrika. Wanaketi wakifanya kazi. Wote wameshika kalamu, wana vitabu, na pia tarakilishi. Na inaonekana wanakunywa chai.

Hili ni ukumbi yenye viti mingi yasiyohesabika za buluu. Yaweza kutumika kama kanisa au kualika watu wengi katika mkutano.

Kuna vitanda viwili katika chumba hii. Neti za mbu zimewekwa ili kuweza kuwakinga watakapolala hapa dhidi ya malaria.

Darasa hili lina dawati na pia viti zilizowekwa kwa namna ya utaratibu ili wanafunzi wakifika pale wataweza kuwa na darasa ya kusomewa nzuri.

Ukumbi huu ni darasa katika chuo kikuu, na kina dawati na viti ambazo zinatumiwa na wanafunzi kusoma na kufunzwa na walimu.

Jijini kuna nyumba za aina tofauti, za kifahari na hizi ambazo watu ambao bado hawajapenya na kuwa matajiri wanakoishi. Ni za karibu pamoja na mtu hana kukaa kivyake.

Dawati na viti hivi ni vya wanafunzi. Zimewekwa kwa mpangilio katika darasa. Kuna vitabu kadhaa kwenye dawati hizo na pia zinazoangaliwa kutoka dirisha.

Kitanda hili limetengenezwa na ina nguo ambazo zinafanya mtu apendelee kulala. Pia kuna vifaa vya kuekelea kichwa, ili mtu analala kwa starehe na inakaa nyumba ya kupendeza.

Hili ni chuo kikuu ambapo wanafunzi waliokomaa na kupita kutoka chuo la upili, wanaweza kuingia hapa, na kujifunza kupata maarifa ya juu.

Katika darasa hili kuna dawati na viti maalum kwani hauwezi kugawa kiti na meza. Zote zinatumika pamoja.

Hili ni ukumbi kubwa la viti vya rangi hudhurungi. Yaweza kutumiwa na wanafunzi au kualika watu kwa mkutano ama vilevile kama kanisa.

Katika masomo ni muhimu kuzingatia viti ambazo zinakuja na meza na si wale amabo wanaandika kwa mkono wa kulia pekee yake wanafaa kufikiriwa lakini pia ambao wanaandika kwa mkono wa kushoto.

Kila unapoenda shuleni, utapata darasa ambayo liko na meza, dawati na viti ili wanafunzi waweze kusoma na kumskiza mwalimu. Ikiwa pia iko na mwangaza mzuri, inasaidia.

Hichi ni kitanda kikubwa kinachotumiwa hotelini ama kwa wale wanafunzi ama labda profesa wanaofanya masomo kwa kiwango cha juu, kwani kwa kiwango cha chini msingi au sekandari vitanda ni vidogo.

Hili darasa lina meza. Lina black board ambayo imeandikwa maneno ya kuwafunza wanafunzi. Pia kuna vibuyu vya maji na kabati la vitabu.

Katika chuo kikuu kwa sababu kuna wanafunzi wengi sana, unapata kwamba darasa zinaungwa na kuundwa nikama zinawekwa viti vingi sana ambazo pia zinakuwa na meza ya kuandikia.

Mpira wa miguu huchezwa na timu mbili ili waweze kufunga bao na kushinda. Kwa huu mchezo timu moja imevaa rangi ya manjano ingine ya machungwa na wanapepeta mpira kufikisha kwa neti.

Wavulana watatu ambao wanakaa wa shule ya sekondari, wameketi kwenye vitanda wakiambiana hadithi, wakicheka na wakichukua muda kustarehe kabla ya kuenda darasani.

Ukitembea kwenye shule na uingie katika vyumba vya kulala, utapata vitanda vidogo vidogo ,mingi katika hiyo chumba na pia watakupea patipati katika shule nyengine.

Huku ni shule na sehemu haswa ambayo wanafunzi mwisho wa siku baada ya kusoma na kutoka darasani wanakuja kulala. Wakilala kwa blanketi na wakiwa wengi na wenzao katika bwawa hilo moja.

Wanaume na vijana barubaru wanacheza mpira wa neti wa mguu, na wamesimama kwani mpira unakaa ni kama umekiuka na umeenda juu ya ukuta.

Darasa limepangwa na viti na meza ili wanafunzi waweze kukaa wawili wawili wakijibizana, wakisoma pamoja na wakisaidiana mwalimu anapowafunza.

Mvulana huyu ako katika maktaba ameshikilia vitabu kadhaa na kuna moja ile ambayo anaiangalia. Amebeba mkoba mgongoni kwani ametoka shuleni na anaendelea kusoma.

Spoti ya mpira wa kuruka sanasana huchezwa na wavulana na wasichana ambao wana kimo sana, kwa sababu kuweza kuruka kuingiza mpira katika neti ile inachukuwa kimo.

Mtoto huyu mwenye mahitaji spesheli anacheza vile ambavyo mtoto yeyote mwingine anaweza kufanya. Anatabasamu, anacheka na anafurahia masomo yake maalum.

Mwanafunzi huyu ambaye amevaa kijani ameketi kando ya mwalimu wake aliyevaa shati ya nyeusi kuna msichana mwingine ambaye amevaa rinda nyeusi na nyeupe na ni wanafunzi wenye mahitaji spesheli.

Mwanamke huyu ameketi na mwanafunzi mtoto asiyeweza kuona, lakini hamaanishi mtoto huyu mwanafunzi hawezi kusoma kwani anatumia mikono yake kufanya vile.

Si wanafunzi pekee ambao wako na mahitaji ya spesheli. Walimu pia kama huyu anayetumia kiti ya kusukumwa kwani hawezi kutembea. Anaweza kufanya kazi na kusaidia jamii.

Kijana huyu ambaye akona mahitaji spesheli ameamua kwamba haitamuachisha kusaidia marafiki wake na familia katika kazi za kawaida nyumbani. Hapa wanapaka rangi.

Watoto hawa wawili ni wanafunzi, mvulana na msichana, na wanazungumza kupitia mikono, kwani hawawezi kuzungumza na mdomo au kusikia, kwa hivyo, wanapitisha ujumbe vile, darasani.

Wanafunzi wa aina zote wenye mahitaji spesheli au la wanafaa kuenda shule na wataonekana kufurahia na pia walimu wao kuwapenda kama watoto wote wengine.

Kuwa na ulemavu ama hitaji spesheli haifai kukukatiza kuwa na maisha marefu, matamu na ya kufurahia, kama huyu mvulana ambaye anahitaji usaidizi wa kuskiza kupitia kifaa.

Mwalimu anawafunza wanafunzi ambao wanaweza kuskiza kwa kutumia vifaa vinavyowasaidia, na mwanafunzi huyu hata ameinua mkono ili kuweza kujibu swali.

Kila mmoja wa mwanafunzi akiwa na mahitaji spesheli au la anaweza kujifunza kwa kutumia kompyuta kwa kutumia mwalimu na hata kwa kupitia kuzungumza na kucheka na kueleweka.

Duniani kwetu kuna watu wenye vipawa mbalimbali na tofauti. Kwa mfano, wale wanaoweza kuzugumza kupitia mikono yao na ni watu wazima, hadi watoto.

Kila mtoto anapozaliwa, wote ni wa spesheli na wanatofautiana na hivyo ni sawa. Hakuna mtoto mzuri kushinda mwingine. Kila mmoja anafaa kuzingatiwa kivyake.

Wanafunzi wanne wameketi, wanacheka, wanasoma, kuna ule ambaye ameketi, kwa kiti la kusukuma, kwani hawawezi kutembea, lakini wote, wanakaa wanapenda masomo.

Mvulana huyu anajifunza kutembea kutumia kifaa kinachompeleka polepole kwani bado hajui vile ambavyo kusongesha miguu vyema na anasaidiwa na mwalimu.

Mtoto huyu ana mahitaji spesheli lakini anasaidiwa kufanya vile kama kucheza na rangi za nyekundu, buluu, manjano, machungwa, kijani.

Kuwa mama ni jambo la furaha sana haijalishi kama wewe ni mama wa mtito ambaye ana mahitaji spesheli ama yule ambaye hanazo. Inaleta furaha sana kuwa ulimbeba na ukamlea mtoto.

Kila mtu, hata awe mlemavu, ana haki ya kupata masomo na elimu, kutoka kwa serikali, yasiyomdhulumu. Kama hapa, huyu ambaye ako kwa kiti ya kusukumwa, pia anasoma.

Mtoto huyu ambaye akona mahitaji spesheli anacheza na viungo vya maumbo kadhaa, kama vile duara ama mraba, na anafurahi sana kucheza.

Watoto wote licha ya kuwa na maumbile ambazo watu wanasema ni za kawaida au la wanaweza kusoma. Wanahitaji tu walimu ambao wanaelewa na ambao wako na subra.

Mtoto huyu mwenye anahitaji masomo na elimu ya spesheli, anatabasamu kwani mwalimu wake anaweza kumfunza kwa utaratibu akimuelewa.